Mwalimu wa kike akiwa darasani, akifundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la hisabati ubaoni. Amevaa barakoa ikiwa kama kinga dhidi ya korona, wanafunzi wakiwa wanamsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa.

Mwalimu wakike wa shule ya msingi alivaa hijabu ya bluu na gauni jeusi akiandika ubaoni kwa chaki, kuelekeza wanafunzi maneno kama vile macho, masikio, mdomo, pua, mdomo kwa lugha ya kiingereza.

Mwalimu wakike akiwa amesimama mbele kwaajili ya kufundisha darasani somo la hisabati kwenye ubao mweupe akiwa anafundisha kuzungumza kwa furaha na wanafunzi akiwapatia umuhimu wa elimu na mafunzo kwa wanafunzi.

Darasa la chuo elimu ya juu ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti vya madarasani wakimsikiliza mwalimu au mhadhiri aliye mbele ya darasa hilo. Mazingira ya kujifunzia ni yaliyo bora yaliyoboreshwa pamoja na kutumia teknolojia katika kujifunzia.